Twapata taswira la duka lililopangwa vizuri. Kuna safu ndefu za nguo zilizoning'inizwa kwenye nondo zikionyesha aina mbalimbali za mitindo na rangi. Nguo hizo zimepangwa kwa utaratibu na kuunda onyesho la kuvutia kwa wateja. Huenda hili ni duka la rejareja lenye bidhaa nyingi zinazosubiri kununuliwa.

Nguo zimetundikwa kwa mpangilio wa kuvutia kila rangi na mtindo ikiwa kwenye sehemu maalum mitindo tofauti ya mavazi ikiwemo magauni blausi na vitenge jambo linaloashiria kuwa ni duka linaolenga wateja wa jinsia ya kike.

Duka la nguo limejaa bidhaa, eneo linaonekana safi. Bei zinaonekana kwenye vibao. Nguo hizi za wanaume zimetundikwa vizuri. Kuna chaguo nyingi za rangi na mavazi yamepangwa kwa ustadi.

Duka lina nguo nyingi zilizopangwa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Nguo za aina nyingi zimewekwa vizuri. Kuna kanda zenye rundo la vitu. Wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi. Mpangilio huu unaonekana safi na nadhifu.

Duka la nguo, limejaa bidhaa, laonekana kuwa safi. Nguo za wanaume zimetundikwa vizuri. Kuna chaguo nyingi za rangi. Mavazi yamepangwa kwa ustadi na wageni wanaweza kuona wazi.

Duka hili la nguo na viatu lina bidhaa mbalimbali. Nguo zimetandikwa kwenye rafu upande wa kulia zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna viatu vingi vimepangwa kwenye kioo cha kuonyeshea bidhaa.

Mazingira ya duka yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri. Inawakilisha duka la rejareja la nguo ambapo wateja wanaweza kupata mavazi ya aina mbalimbali. Yaonyesha utofauti wa mitindo na rangi za nguo zinazopatikana.

Safu za nguo na mikoba imepangwa kwa kwenye reki za kuonyesha. Nguo mbalimbali na mitindo tofauti zinaonekana zikionyesha uteuzi mpana. Yaweza kuwakilisha biashara ya rejareja au maduka ya nguo.

Haya ni maendeleo ya kibiashara na mikakati ya uuzaji. Rafu za mraba zikiwa zimejaza nguo zilizokunjwa, zinaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa. Ni ishara ya sekta ya mitindo na jinsi maduka yanavyopanga bidhaa zao ili kuvutia wateja.

Nguo zote zinaonekana zikining'inia, zikifanya iwe rahisi kwa mteja kuchagua. Mazingira yanasimulia hadithi ya maendeleo ya kibiashara na chaguzi zinazopatikana kwa wateja.

Chumba kimejaa nguo zilizopangwa kwenye rafu na kuning'inia kwenye reki. Zinaonekana kuwa za mitindo na rangi mbali mbali, zikiashiria duka la nguo au chumba cha kubadilisha nguo. Hii inawakilisha tasnia ya mitindo na reja reja ya nguo.

Rafu zimejaa viatu vya watoto. Viatu hivyo vimepangwa kwa safu vikining'inia kwenye vibao maalum. Vina rangi na miundo mbalimbali vikionekana kuvutia. Bidhaa hizi ni za kawaida katika maduka makubwa na maduka ya nguo.

Viatu vimepnagwa kwa njia inayoonekana kuvutia ikionyesha umakini katika kuonyesha bidhaa vinaonekana kuwa vya rangi nyeusi au giza vikionyesha mtindo wa kawaida na rasmi ni ishara ya umuhimu wa viatu katika mavazi na biashara ya bidhaa za ngozi.

Soko hili la wazi limejaa nguo zilizoning'inia na zilizopangwa kwenye vibanda. Kuna watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua nguo mbali mbali. Hii inawakilisha soko la nguo lililo na shughuli nyingi.

Rafu ndefu zimejaa nguo mbali mbali za kuuza. Mavazi mengi yamepangwa kwa ustadi yakining'inia. Kuna nguo za rangi na miundo tofauti na mandhari yenyewe ya nyuma yanaonyesha mipangilio wa duka la nguo.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa limejaa wateja. Nguo nyingi zimepangwa kwenye vibati na meza. Watu wanachagua bidhaa kwa uangalifu mkubwa. Baadhi ya wafanyakazi wanatoa msaada kwa wateja.

Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali za mitindo na vitu kama vile mikufu, pete, hereni na pochi zilizopangwa vizuri. Inaonyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana kwa ajili ya wateja wanaotafuta nguo na vitu.

Duka la nguo lina taa za kutosha. Laonekana likiwa limejaa bidhaa nyingi. Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye pau au makabati. Rangi angavu za nguo zinaongeza mvuto wa duka hili.

Nguo, vitambaa na bidhaa nyingine zimetundikwa kwenye rafu na stendi. Vitu vingine vya mapambo au vipodozi vimepangwa kwenye meza. Mwanga mkali unamlika eneo lote la duka.

Rundo la mashati yamekunjwa na kupangwa vizuri kwenye meza. Mashati yana rangi na mitindo mbalimbali yakionyesha uteuzi mpana. Mandhari ya nyuma yanaonyesha nguo zingine zilizotundikwa kwenye rafu.

Muundo wa duka unaonekana kuwa wa kisasa na wa kupendeza. Kuna uteuzi mpana wa mavazi ikiwemo mashati na suruali yanayoonekana mbali. Eneo lina taa angavu za dari zikiangazia bidhaa. Hakuna watu wengi ndani ya duka, ikionyesha mazingira tulivu ya ununuzi.

Mpangilio wa nguo kwenye rafu unaonyesha utaratibu na urahisi wa kutafuta. Mazingira yanasimulia hadithi ya biashara inayostawi na mahitaji ya mavazi ya jamii. Ni ishara ya upatikanaji wa bidhaa mbalimbali na mavazi kwa ajili ya wateja.

Gari jeupe limepakiwa kwenye maegesho na laonekana kuwa tayari kuondoka. Rangi yake ni safi na nyepesi . Magari mengine yanaonekana nyuma. Anga lipo wazi na kuna miti michache karibu.

Mpangilio wa magari unaonyesha nidhamu na matumizi bora ya nafasi. Magari haya yanaonekana kuwa ya rangi mbalimbali kama nyeupe, nyeusi, kijivu na nyekundu. Hili linaweza kuwa eneo la maegesho ya magari kwenye kituo cha biashara, uwanja wa ndege au kiwanda cha magari.

Gari la kisasa limesimama barabarani. Inaonekana mpya na imara. Magurudumu yake yanafanana na magurudumu ya michezo. Rangi yake ni nyeusi inayong'aa. Majengo yasiowazi yanaonekana nyuma, na miti michache inaonekana pembeni.

Gari jeusi limelala kwenye maegesho. Laonekana kua jipya. Magurudumu yake yanafanana na magurudumu ya michezo. Magari mengine yamepakiwa karibu. Jengo la nyuma laonekana wazi na miti michache inaonekana kwa mbali.

Funguo za gari zimening'inia. Zimefungwa kwenye kishikio cha mlango wa gari. Funguo hizi zina vifungo vya kufunga na kufungua gari kwa mbali. Sehemu ya ndani ya gari inaonekana imefichwa kidogo. Hali hii inaweza kuashiria mtu anajitayarisha kuendesha.

Gari dogo la zamani, yenye rangi yamachungwa, limeegeshwa nje, nyuma yake kuna majengo ya rangi tofauti. Magurumu yake yana rangi nyeusi, yakionyesha mtindo wa gari hilo.

Watu kadhaa wamesimama na kuketi karibu na gari jeusi. Magari mengine yameonekana kwa mbali. Miti mirefu imesimama nyuma ya eneo hili. Hii iashiria mkusanyiko wa watu. Mazingira yaonekana kuwa ya utilivu na ya amani.

Spidomita inaonyesha kasi katika kilomita kwa saa, kiashiria cha mafuta kiko karibu na nusu kamili. Hii inaweza kuwakilisha hali ya gari au safari inayoendelea. Mwangaza wa dashibodi unaonyesha kuwa injini imewashawa. Ni ishara ya uthibiti na habari muhimu kwa dereva.

Gari lina namba za usajili za Kenya ikionyesha eneo lake, Muundo wa gari unaonekana kuwa wa kisasa, ni ishara ya maisha ya kisasa, na uhuru wa kutembea. Yaweza kuwakilisha usafiri wa kibinafsi au gari lililegeshwa mahali pa umma.

Gari hili la kisasa limeegeshwa kwenye eneo maalumu. Nyuma ya gari hili kuna majengo na magari mengine yakionyesha kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi yaweza kuwakilisha usafiri, maisha ya mijini au mali.

Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha maonyesho cha magari, au eneo la wazi, la kuuza magari. Mmoja wa wanaume anaonekana akishika kifaa au karatasi, labda akitoa maelezo au kufanya makubaliano. Ni ishara ya mwingiliano wa kibiashara, na urushaji wa taarifa muhimu.

Onyesho la magari mengi yenye rangi mbalimbali limeenea sana. Magari yamepangwa kwa mistari mirefu yenye utaratibu. Hali hii inonyesha eneo kubwa la maegesho huenda hii ni uwanja wa kuuza magari au bandari ya mizigo.

Gari liko katika hatua ambayo inaweza kuwa ya kurejesha au kubadilisha matumizi yake. Mwanamume anaonekana akifanya kazi kwa umakini. Yaweza kuwakilisha kazi ya mikono, tasnia ya magari au matengenezo ya magari.

Muundo wa lori unaonyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito. Ni ishara ya sekta ya usafirishaji na uhamishaji wa bidhaa. Yaashiria ugavi na mahitaji ya magari katika soko.

Ndani la gari la kisasa, kunaonekana usukani na dashibodi. Viti vya ndani vyeusi vimepangwa vizuri. Gari jingine linaonekana likiwa limeegeshwa pande wa pili. Eneo lote la ndani linaonekana safi na nadhifu. Muundo wa ndani unaonekana wa kifahari.

Gari hili ni ishara ya historia ya magari na ukusanyaji wa magari ya zamani. Laweza kuwa linakarabatiwa au linahifadhiwa. Mazingira yanaonekana kuwa karakana au sehemu ya maegesho ya magari.

Sehemu mbali mbali za injini kama vile betri na nyaya zinaonekana. Ni ishara ya ugumu wa mifumo ya kisasa ya magari. Yaonekana kama gari linarekebishwa au kukaguliwa. Yaashiria umuhimu wa matengenezo ya magari kwa usalama na utendaji.

Mazingira yanasimulia hadithi ya maisha ya kisasa na mahitaji ya usafiri. Nyuma ya gari kuna majengo yakionyesha kuwa gari limeegeshwa katika eneo la mji. Ni ishara ya maendelo ya usafiri na matumizi ya magari makubwa kwa safari au biashara.

Usukani unaonyesha vifaa vya kudhibiti gari. Mazingira ya ndani ya gari yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri. Inatoa taswira ya nafasi ya dereva na abiria ndani ya gari.

Gari hili ni ishara ya maisha ya kisasa na uhuru wa kutembea. Inaweza kuwakilisha usafiri wa kibinafsi au gari ya kukodisha. Mazingira ya maegesho yanaonekana kuwa ya kisasa na yamepangwa.

Soko hili linaonekana kua la ndani au lenye paa, likiwa safi na lenye nafasi ya kutosha kutembea kati ya meza. Muundo huu uonyesha mazingira ya kibiashara katika jamii nyingi za kiafrika, ambapo watu hununua chakula kipya, moja kwa moja kutoka kwa wakulima au wauzaji wa rejareja.

Viungo vingi vilivyojaa hadi kingo vimepangwa kwenye bakuli. Kila bakuli lina viungo tofauti. Vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Harufu nzuri inaweza kuhisiwa. Kuna chaguo nyingi za kuchagua na mazingira yanaonyesha soko.

Soko hili ni la matunda na mboga mahali ambapo wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa mpangilio mzuri. Tunaweza kuona meza mbalimbali zilizojaa bidhaa kadha wa kadha na watu wachache wanaonekana wakinunua au kuzungumza na wauzaji.

Vifurushi vingi vya ndizi vimepangwa juu ya meza na kreti za mbao. Watu wengi wanaonekana wakihudhuria soko hili, baadhi wakiwa wanauza na wengine wakiwa wateja. Soko lina paa juu lakini linaonekana kuwa wazi pembeni, hivyo linaweza kuwa soko la ndani lakini lenye hewa ya kutosha.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni sehemu ya wazi au pembezoni mwa barabara na inaonyesha biashara ya rejareja ya matunda inayo patikana sana katika miji na vijijini vya afrika masharika. Rangi mbali mbali za matunda zinaonyesha utofauti wa mazao na uzuri wa chakula asilia.

Mandhari inaonekana kuwa na heka heka, ikiwa na ishara ya shughuli za kila siku za soko. Kuna watu wachache wanaoweza kutambuliwa ingawa nyuso zao hazionekani vizuri. Vitu vingi vimejaa na kupangwa kwa njia inayoonyesha kuwa kuna bidhaa nyingi zinazouzwa.

Soko la wazi lina bidhaa mbali mbali na watu wengi. Mwavuli mkubwa wenye mistari mekundu na meupe umewekwa juu ya bidhaa. Bidhaa zimewekwa kwenye meza zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa sokoni.

Soko hili la wazi au eneo la wauzaji lina bidhaa mbalimbali kama matunda, mboga na nguo. Kuna kaunta zilizojaa matunda na mboga za aina tofauti zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuuza. Nguo zinazoning'inia zinaashiria

Samaki hawa wamekuashwa ili waweze kuhifadhiwa kwa muda mrefu na kutumika kama chanzo cha chakula. Yawakilisha biashara ya vyakula, uvuvi, uhifadhi wa chakula au masoko ya bidhaa ya kilimo.

Viazi mbatata na viazi vitamu vimepangwa kwenye ndoo na vikapu mbalimbali, vikionyesha bidhaa za kilimo. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa tayari kwa kuuzwa sokoni au kwa matumizi ya nyumbani. Utofauti wa bidhaa unaonyesha anuwai ya mazao yanayopatikana.

Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi zilizotundikwa kwenye rafu ndefu na meza zikiwa zimepangwa vizuri. Hii inawakilisha duka lenye shughuli nyingi likiwa na bidhaa nyingi za kuuza. Kuna uteuzi mpana wa bidhaa ukionyesha duka la jumla au soko.

Mazingira yanasimulia hadithi ya shughuli za kila siku za wakazi. Maduka yanaonekana yamejengwa kwa mtindo rahisi yakionyesha ugumu wa maisha. Ni ishara ya uchumi wa chini na kati ambapo biashara za barabarani ni muhimu kwa mapato.

Nguo zimepangwa kwa njia inayoonyesha uteuzi mpana. Mazingiria yanasimulia hadithi ya biashara inayostawi na mahitaji ya wanunuzi. Ni ishara ya mtindo wa maisha na mahitaji ya mavazi ya jamii.

Solo hili lina shughuli mingi. Likiwa na wauzaji na wanununuzi wengi. Bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga zimepangwa kwenye meza au chini. Kuna miavuli iliyofunguliwa ikitoa kivuli kwa wauzaji na bidhaa zao.

Soko la matunda na mboga linaonekana likiwa limejaa bidhaa. Ndizi zimetundikwa juu, vikapu vingi vimejaa nyanya na vitunguu. Mandhari inaonyesha shuguli nyingi za biashara. Wachuzi wameandaa bidhaa zao kwa umaridadi. Eneo hili linaonekana kuwa lenye uhai na shuguli nyingi.

kibanda kidogo cha matunda, kinaonekana sokoni. Matunda mbalimbali yamewekwa juu ya meza, ndizi zimetundikwa juu ya kibanda. Kibanda hiki kinaashiria biashara ndogo ndogo. Mfumo huu wa uuzaji ni wa kawaida mtaani.

Wafanyabiashara wamejipanga wakiviuza bithaa zao. Matunda na mboga zimetandikwa chini na kwenye meza. Watu wengi wanatembea katikati ya soko. Mabango ya matangazo yanaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri ikiruhusu shughuli za nje.

Mikusanyiko mingi ya bangili na vitu vya mapambo imejaa. Bangili za rangi mbalimbali zimetengenezwa kwa ufundi. Baadhi zinaruwaza za bendera ya kenya zikionyesha uzalendo. Kila kipande kinaonyesha ubunifu wa kipekee.

Bidhaa kama matunda na mboga zimepangwa kwenye meza au vigari, hii inaweza kuwakilisha soko lawazi au biashara ndogondogo. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi ni ishara ya upatikanaji wa chakula na bidhaa sokoni.

Duka hili la rejareja limejaa bidhaa nyingi zilizowekwa kwenye rafu ya mbao. Vitu vya mapambo, nguo na vitu vya sanaa vimetundikwa na kupangwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mpangilio wa duka la kisasa.

Mazingira yanaashiria soko la mboga. Bidhaa mbalimbali za mboga zimepangwa kwa usawa kwenye rafu. Vitunguu vyekundu vimepangwa katikati. Nyanya nyekundu na za machungwa ziko upande wa kulia. Kila aina ya mboga imetenganishwa na ubao.

Kuna maua mengi ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye vyombo, pamoja na baadhi ya watu wanaonekana wakifanya biashara. Yawakilisha biashara ndogo ndogo, masoko ya jamii, au utamaduni wa biashara, mitaani.

Jengo hili lina ghorofa kadhaa na inaonekana kuwa linatumika kwa makazi au ofisi. Madirisha yote yamepangwa kwa mtindo wa kisasa na yana milango ya kioo ambayo inaruhusu mwanga wa asili kuingia kwenye ndani ya jengo.

Tunatazama mandhari ya jiji au mji ambapo majengo marefu yanatawala anga. Majengo hayo yanafanana na vitalu vya makazi au ofisi. Chini ya majengo hayo tunaweza kuona magari yaliyosimama na inawezekana ni eneo la shughuli za kibiashara au msongamano wa watu.

Pande moja wa jengo, unaonekana kuwa na nguzo za mawasiliano au nyaya za umeme, jambo linaloashiria kuwa jengo liko katika eneo la mijini. Muonekano wake, unaonyesha maendeleo ya miundombinu ya mijini, hasa katika miji mikubwa. Laashiria ukuaji wa teknolojia ya ujenzi, pamoja na mahitaji ya makazi ya kisasa au maeneo ya biashara.

Jengo hili refu la kisasa linaonekana kua la makazi au ofisi. Limezungukwa na ukuta wa usalama, na kuna lango kuu la kuingilia chini. Nyuzi za umeme zinaonekana juu kushoto, zikionyesha kua eneo hili lipo kwenye mtaa wa mjini.

Jumba hili la kifahari lina ghorofa mbili likiwa limejengwa kwa usanifu wa kisasa. Majengo yana madirisha makubwa ya vioo inayoakisi mazingira na kuiba nyumba mwonekano wa kuvutia na wa kisasa. Kuna bustani iliyotuzwa vizuri mbele ya nyumba ikiwa na nyasi za kijani kibichi na vichaka vilivyopandwa kwa ustadi.

Huu ni mwonekano wa jengo refu lenye ghorofa kadhaa. Lina madirisha mengi madogo madogo yaliyopangwa kwa usawa. Muundo wake unaonekana kuwa wa kisasa na kuna dalili za ujenzi unaoendelea au wa hivi karibuni labda kutokana na baadhi ya vifaa vya ujenzi vinavyoonekana kuzunguka.

Jengo hili lina ghorofa kadhaa na inaonekana kuwa linatumika kwa makaazi au ofisi. Madirisha yote yamepangwa kwa mtindo wa kisasa na yana milango ya kioo ambayo inaruhusu mwanga wa asili kuingia kwenye ndani ya jengo.

Muundo wa jengo ni wa kisasa, ukiwa na madirisha makubwa kwenye kila ghorofa. Yawakilisha maendeleo ya miji na ujenzi wa majengo ya kisasa katika maeneo yanayoendelea kwa kasi barani Afrika.

Jengo hili linaonekana kuwa sehemu ya mtaa au jiji lenye maendeleo ya kisasa. Madirisha yote yamepangwa kwa mtindo wa kisasa na yana milango ya kioo ambayo inaruhusu mwanga wa asili kuingia kwenye ndani ya jengo.

Jengo refu lina ghorofa nyingi. Madirisha ya kioo yanaakisi mwanga. Muundo wake una tabaka tofauti na rangi za nje zimepangwa vizuri. Ghorofa zote zinaonekan kukaliwa, angani kuna mawingu kidogo. Majengo mengine yanonekana mbali na jumba linafanana la makaazi.

Jengo hili linaonekana kua sehemu ya mtaa au jiji lenye maendeleo ya kisasa. Madirisha yote yamepangwa kwa mtindo wa kisasa, na yana milango ya kioo ambayo inaruhusu mwanga wa asili kuingia kwenye ndani ya jengo.

Nyumba hili ni la ghorofa ikiwa na madirisha makubwa ya vioo yaliyogawanywa kwa miraba yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia. Kuta zake ni za rangi mchanganyiko wa nyeupe, kahawia na rangi ya udongo. Mbele ya nyumba kuna bustani nzuri yenye mimea ya mapambo, ikiwa ni pamoja na miti ya ndizi, vichaka vidogo na maua.

Muundo wa jengo ni wa kisasa ukiwa na madirisha makubwa sana kwenye kila ghorofa. Yawakilisha maendeleo ya miji na ujenzi wa majengo ya kisasa katika maeneo yanayoendele kwa kasi barani Afrika.

Nyumba hizi mbili za kiasasa zimejengwa kwa mtindo wa kifahari zikiwa na madirisha makubwa. Zimepakwa rangi ya kijivu na zina paa la bati. Kuna uzio wa chuma katikati ukitenganisha viwanja vyao. Bustani ndogo yenye nyasi na miti midogo imeonekana mbele.

Muundo wa chuma juu ya jengo waweza kuwa sehemu ya paa au mfumo wa uingizaji hewa. Ni ishara ya shughuli za ujenzi zinazoendelea. Yaashiria ukuaji wa jamii na fursa za uwekezaji.

Muundo wa rafu unaonekana kuwa rahisi na wa vitendo. Inaweza kuwa sehemu ya maktaba, ghala au chumba cha kuhifadhia vitu. Inaonyesha matumizi ya nafasi kwa ufanisi katika majengo.

Bango hili limewekwa nje ya jengo, likiashiria nafasi ya kukodisha. Limetengenezwa kwa karatasi au bodi, na limefungwa kwa kamba. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa ukuta wa jengo lenyewe. Hii inaonyesha shughuli za kibiashara, za kukodisha nyumba.

Muundo wa jengo unaonyesha ghorofa kadhaa na labda majengo ya makazi au biashara. Mazingira yanaonekana kuwa ya mijini au karibu na mji. Ni ishara ya ukuaji wa miji na mahitaji ya makazi au nafasi za biashara.

Jengo hili refu la ghorofa, linaloonekana kuwa na vitengo vitatu kama inavyoonyeshwa na maandishi, limehifadhiwa vizuri na lipo tayari kukodishwa. Ina rangi ya kijivu na nyeupe, ikiwa na madirisha mengi.

Mazingira yanasimulia hadithi ya maendeleo ya miji, na mabadiliko ya mandhari. Yaweza kuwakilisha ukuaji wa miji, ujenzi, au masuala ya mahitaji ya makazi, mijini.

Muundo wa majengo unaoneyesha mwelekeo wa kisasa wa ujuzi katika eneo hilo. Mazingira yanasimulia hadithi ya maisha ya mijini na miundo mbinu inayotengenezwa kukidhi mahitaji ya wakaazi.

Majengo mawili marefu yamesimama chini ya anga safi yenye mawingu meupe. Hakuna mtu au magari yanayoonekana ikionyesha mazingira tulivu. Inaashiria usanifu wa kisasa na maendeleo ya ujenzi.

Mazingira yanasimulia hadithi ya shirika na utaratibu katika majengo marefu. Ni ishara ya miundo mbinu ya kisasa ya majengo na jinsi inavyopangwa. Jengo hili linaonekana kuwa jengo la biashara au makazi yenye orodha ya mpangilio wa nafasi.

Bwawa la kuogelea lipo karibu na jengo kubwa la kifahari. Kuna viti vya kupumzikia na miavuli karibu na bwawa vikionyesha eneo la burudani. Hii inaashiria mapumziko ya kifahari au hoteli yenye huduma ya kisasa.

Majengo yanaonekana kuwa ya kisasa, na yenye ghorofa nyingi. Yaweza kuwakilisha maisha ya mijini, ukuaji wa miji au nafasi za makazi. Ni ishara ya muundo wa majengo na jinsi vinavyojengwa.

Majengo yanaonekana kuwa ya kisasa na yanajumuisha nyumba au ofisi. Yaweza kuwakilisha fursa za maendeleo ya mali isiyohamishika au upanuzi wa miji. Eneo lililowazi linaweza kuwa linasubiri maendeleo au ni nafasi ya kijani.

Majengo haya yanayowakilisha makazi ya kisasa katika eneo la mijini yametunzwa vizuri yakionyesha usafi na mpangilio. Muundo wa majengo unaonyesha upekee na ubunifu katika usanifu.

Bango limewekwa karibu na nguzo ya umeme au mawasiliano. Yaashiria fursa za uwekezaji au makazi katika eneo la Lavington, Nairobi. Kuna namba ya simu ya mawasiliano na anwai ya tovuti chini ya bango.

Jengo refu na la kisasa linaonekana wima. Limejengwa kwa muundo wa kipeeke uliogawanyika. Ni taswira ya usanifu wa kisasa ya mijini. Linaota hisia ya ukuu na uimara.

Nyumba hili kubwa lina muundo wa kisasa. Kuna lango la chuma mbele likiashiria usalama na faragha. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea yakipamba mazingira. Hali ya hewa inaonekana jua kali ikionyesha mchana mzuri.

Jengo refu la ghorofa nyingi limesimama wima. Kuta zake ni nyeupe peupe zikionekana mpya. Madirisha madogo yamepangwa kwa usawa kwenye ukuta. Eneo la chini linaonekana kuwa na uzio mfupi.

Jengo linaonekana kuwa na sakafu kadhaa na madirisha madogo au fursa za hewa. Muundo wa paa unaonekana wa kisasa na unafaa kwa jengo la aina hiyo. Ni ishara ya upanuji wa miuondombinu na ukuaji wa miji.

Rafu ndefu za plastiki zimejaa bidhaa mbalimbali. Sakafu ni safi yenye vigae vya rangi ya kijivu ishara ya usafi wa mazingira. Mahali hapa panafaa kwa wazazi au walezi wanaotafuta zawadi au bidhaa kwa ajili ya watoto. Mipangilio ya bidhaa ni ya kuvutia macho ni njia ya kuvutia wateja hasa watoto.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa hadi juu. Duka laonekana kuwa kubwa. Bidhaa za usafi zimepangwa vizuri. Kuna chaguo nyingi za kununua. Mwanga ni mzuri ndani ya duka na kila bidhaa ina mahali pake. Inaonekana kuwa nadhifu.

Rafu ndefu za chuma zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vyema sakafu ya maduka inaonekana kua safi na taa zilizojuu zinaangaza eneo hilo vyema likitoa taswira ya sehemu ya duka la rejaereja au duka kubwa la kisasa zinazouza bidhaa mbalimbali.

Rafu ndefu za chuma zimejaa bidhaa mbalimbali za nepi za watoto zilizopangwa kwa mpangilio wa aina na chapa tofauti. Kila kifurushi kina picha ya mtoto mwenye tabasamu au uso wa furaha, kikionyesha umri unaolengwa na bidhaa hiyo.

Mazingira haya yanatoa taswira ya eneo la kibiashara lililo na mpangilio mzuri wa bidhaa na huduma. Taa za dari zinamulikwa kwa mwanga mkali na sakafu ni safi na angavu, ikiashiria mazingira yaliyo nadhifu na yaliyopangiliwa vizuri kwa wateja kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi.

Rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, nafaka, unga na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku. Sakafu ni safi na imepangiliwa kwa vigae vyeupe, vinaonyesha usafi na mpangilio mzuri. Katika upande wa mbele, kuna wateja wachache wanaoonekana wakichagua bidhaa. Taa za dari zinatoa mwanga mkali unaosaidia kuona bidhaa vizuri.

Duka kubwa lina rafu ndefu, laonekana nadhifu sana. Bidhaa zimepangwa vizuri na kuna mapunguzo maalum yanayoonekana. Njia kuu ni pana na wateja wanatembea ndani wakichagua bidhaa. Mwanga wa taa unaangaza vyema, na kila sehemu imeandikwa jina lake.

Mandhari ya jengo, linaonekana kuwa la kisasa, na kuna mimea ya mapambo ikiongeza mandhari nzuri. Sehemu ya mbele ina matunda mengi kama maembe, maparachichi, na tufaha, yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Yadhihirisha uchumi wa huduma, katika maeneo ya mijini, ambapo watu wanapata huduma bora za chakula, na bidhaa nyingine.

Ndani ya duka kubwa, rafu ndefu zimepangwa kwa usawa pande zote mbili. Zikiwa zimejaa chupa na bidhaa mbalimbali za vinywaji. Taa za dari zinamulika kwa mwanga mkali na sakafu ni safi na angavu ikisashiria mazingira yaliyonadhifu na yaliyopangiliwa vizuri kwa wateja kuchagua bidhaa wanazozihitaji kwa urahisi.

Mfanya kazi ameinama kidogo na ana andaa bidhaa kwenye rafu huenda anapanga kusafisha au kuangalia bei bidhaa nyingi kwenye rafu ni chupa za mchuzi, vinywaji au viungo mbali mbali vya jikoni zilizo pangwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira yanaonyesha ni sehemu safi na yenye mwanga mzuri dalili ya usafi na mpangilio bora wa duka.

Rafu ndefu zimepangwa kwa usawa zikiwa zimejaa chupa na bidhaa mbalimbali za vinywaji. Taa za dari zinamulika kwa mwanga mkali na sakafu ni safi na angavu, ikiashiria mazingira yaliyo nadhifu na yalipangiliwa vizuri kwa wateja kuchagua bidhaa wanazoitaji kwa urahisi.

Rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji. Sakafu ni safi na imepangiliwa kwa vigae vyeupe vinavyo onyesha usafi na mpangilio mzuri. Yaonyesha mazingira ya ununuzi wa kisasa ambapo wateja wanaweza kuchagua bidhaa kwa uhuru.

Rafu ndefu za chuma zimejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri. Sakafu ya maduka inaonekana kuwa safi na taa zilizoko juu zinaangaza eneo hilo vyema, likitoa taswira ya sehemu ya duka la reja reja au duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbali mbali.

Ndani ya duka, rafu nyingi zilizojaa bidhaa zinaonekana. Vipima hesabu vya malipo vimepangwa upande wa kushoto. Mandhari yote yanaonekana safi na yametayarishwa kwa ajili ya wateja.

Sehemu hii ya duka kubwa au duka la jumla lina rafu zilizojazwa bidhaa na mabango ya ofa maalum. Yawakilisha biashara ya rejareja, maduka makubwa au mikakati ya uuzaji.

Kanda za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri zikiwa tayari kwa wateja. Inaashiria uchumi wa ndani na jinsi bidhaa zinazosambazwa kwa jamii. Aina nyingi za bidhaa zinaweza kuonekana, zikiashiria utofauti wa uchaguzi kwa wanunuzi.

Duka hili kubwa reja reja linalotoa huduma kwa jamii lina bidhaa mbali mbali zilizopangwa ndani huku zikiwavutia wateja. Hali ya hewa inaonekana angavu ikipendelea ununuzi. Muundo wa duka unaonekana kuwa wa kisasa na wenye kuvutia sana.

Kuna kaunta zilizojaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo viazi vikuu, viazi vitamu na vitunguu, zikiwa na bei zake. Watu wachache wanaonekana wakifanya manunuzi yao, ikionyesha shughuli za kila siku, za duka.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, zikionekana kama duka kubwa au duka la jamii. Bidhaa hizo ni pamoja na vinywaji katika makopo au katoni na bidhaa nyingine zilizopangwa vizuri. Yaweza kuwakilisha biashara ya rejareja, ununuzi au mahitaji ya kila siku ya jamii.

Kundi la mashine za kufulia zilizopangwa kwa safu katika duka kubwa zinaonekana kuwa mpya na zimetunzwa vizuri, zikiwa tayari kwa kuuzwa. Inaonyesha teknolojia inayotumika katika kazi ya nyumbani.

Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali, mteja anaonekana dukani. Matangazo ya ziada yanaonekana nje ya duka yakionyesha huduma tofauti, hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ikionyesha saa za kazi za kawaida.

Mandhari yote yanaonekana kuwa ya biashara ikionyesha duka kubwa. Rafu za chuma zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri. Taa nyingi zimening'inia juu zikimlika eneo lote. Sakafu inaonekana kuwa safi ikiashiria usafi wa duka lenyewe.

Mpangilio wa chupa unaoyesha shirika la bidhaa katika duka. Yaweza kuwakilisha ununuzi, biashara ya rejareja au matukio maalumu kama vile sherehe. Bei zilizopunguzwa zinaweza kuashiria ofa maalumu au msimu wa mauzo.

Mpangilio kwenye rafu ndefu, unaonekana kuwa safi na wa kuvutia wateja. Inaonyesha utofuati wa bidhaa zinayopatikana sokoni. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyingi ukionyesha uwingi wa hisa.

Mpangilio wa bidhaa unaonyesha umakini katika huduma kwa wateja, ni ishara ya upatikanaji wa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya uma, yaweza kuwakilisha biashara ya rejareja usambazaji wa chakula au ununuzi wamahitaji ya kila siku.

Duka kubwa la jumla lina bidhaa nyingi ikiashiria uteuzi mpana. Rafu ndefu zimepangwa kwa usawa zikiwa na bidhaa mbalimbali. Njia pana inapita katikati ya rafu ikionyesha nafasi ya kutosha.

Duka kubwa la jumla linaonekana likiwa limejaa bidhaa za nyumbani. Rafu ndefu zimepangwa kwa usawa zikiwa na vyombo na vifaa mbalimbali. Wageni wawili wanaonekana wakichagua bidhaa kwa uangalifu. Mkokoteni wa ununuzi upo karibu nao.